Hapa tuna kipima kasi ambacho kiko katika herufi ya sufuri na pia ni kipima mafuta ambacho kimepita nusu kidogo. Vifaa hivi hupatikana katika dashboard ya gari.

Kuna lori ndefu ya blue na kichwa chekundu. Limebeba magari maanne ya kuuza ambayo inasafirishwa kutoka sehemu moja hadi nyingine, kwa minajili ya wauzaji.